Tawi la udaktari linaloshughulikia afya, matibabu na ustawi wa watu wazima haswa magonjwa yanayowapata mara nyingi wazee. Wamevaa barakoa kufunika vichwa zao, glovu mikononi wakimshughulikia mgonjwa.

Huduma inayolenga kuboresha afya ya jamii kwa kufikia watu ambao hawana uwezo wa kupata kwa urahisi. Lina lengo la kuelimisha, kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza, kutoa chanjo, kugundua ili kutibu mapema, pamoja na kuboresha shibe ya jamii.

Ni huduma inayolenga kuboresha afya ya jamii kwa kufikia watu ambao hawana uwezo wa kuzipata kwa urahisi. Ina lengo la kuelimisha, kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambuzika. Kutoa chanjo, kugundua mapema ili kutibu pamoja na kuboresha shibe.

Huduma inayolenga kuboresha afya ya jamii, kwa kufikia watu ambao hawana uwezo wa kuipata rahisi. Lina lengo la kuelimisha, kuzuiya, kueneza kwa magonjwa ya kusambaza, kutoa chanjo, kugundua ili kutibu mapema, pamoja na kuboresha shibe.

Gari inayosaidia huduma inayolenga kuboresha afya ya jamii kwa kufikia watu ambao hawana uwezo wa kuzipata kwa urahisi. Ina lengo la kuelimisha, kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kupukupu, kutoa chanjo, kumumbua ili kutibu pamoja na kuboresha shibe.

Afya ya jamii ni huduma, mipango na shughuli zilizo lenga kuboresha afya na ustawi wa watu katika eneo fulani kwa kuzingatia mazingira yao, tabia zao, na mahitaji yao yaki afya wahudumu wanawapea wana kijiji chanjo.

Ni huduma ilengayo kuboresha afya ya jamii, kwa kufikia watu ambao hawana uwezo wa kuzipata kwa urahisi, lina lengo la kuelimisha, kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza, kutoa chanjo, kugundua ili kutibu mapema, pamoja na kuboresha shinde.

Kliniki ya kusafirishwa inayotolewa na serikali, kwa lengo kuboresha afya ya kina mama, watoto, na jamii kwa jumla, haswa katika maeneo ya mashinani ambako huduma kama hizi ni za chini.

Mpango wa kitaifa wa afya ya jamii nchini Kenya ulio undwa ili kupunguza vifo vya mama na watoto, kuimarisha afya za uzazi, na kupambana na magonjwa kama ukimwi. Huendeshwa chini ya ofisi ya mke wa rais wa Kenya, hutoa huduma kama vile kliniki, chanjo, ushauri nasaha, na vipimo vya bure.

Hatua inayolenga kuboresha afya ya jamii, kwa kufikia watu ambao hawana uwezo wa kuzipata kwa urahisi. Ina lengo la kuelimisha, kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza, kutoa chanjo, kugundua ili kutibu mapema magonjwa na kuboresha shibe.

Huduma inayolenga kuboresha afya ya jamii haswa wazee kwa kufikia watu ambao hawana uwezo wa kuzipata kwa urahisi. Lina lengo la kuelimisha, kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza, kutoa chanjo, kugudua ili kutibu mapema pamoja na kuboresha shibe.

Afya ya kinywa na meno, inashughulikia kuoza, magonjwa ya fizi, harufu mbaya, kutibu mzizi wa jino lililoathiriwa na bakteria bila kutoa. Huduma hutolewa na daktari wa meno.

Inahusu hali ya usafi wa imara na afya njema ya meno, fizi na sehemu zozote za mdomo. Uhusisha kusugua meno mara mbili kwa siku, ukitumia mswaki na dawa, kutumia nyuzi kusafisha katikati, kuepuka vyakula venye sukari mingi, kwa sababu husababisha kuoza kwa meno na kuhudhuria daktari kwa uchunguzi wa kitaalamu.

Gari la jina ambulence lililotengenezwa kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa na majerui kutoka eneo hadi hospitalini. Ni ya huduma za dharura za afya na linabeba waharidika na wahudumu pamoja na vifaa ya kutoa huduma ya kwanza na matibabu ya haraka njia kusaidia kuokoa maisha kufika haraka.

Tukio ambapo moto unasambaa kwa kazi na kusababisha uharibifu mkubwa ma mali, mazingira, miundombinu na pia kuhatarisha maisha ya watu. Inaweza sababishwa na hitilafu za umeme, uvutaji wa sigara na kutupa viberiti vyenye moto ovyo, kuchoma taka kiholela, miai kutoka kwa gesi iliyovunjwa na nginginezo. Huzuiwa kwa kuwa waangalifu.

Hatua zinazochukuliwa haraka kukabiliana na janga la moto, katika juhudi za kuokoa maisha, kupunguza madhara na kurejeshea hali ya kawaida kwa jamii linatolewa na mwanaume ambaye anaonekana kwa bidii kutia juhudi zake.

Hatua zinazochukuliwa haraka kukabiliana na janga la moto katika juhudi za kuokoa maisha, kupunguza madhara na kurejeshea hali ya kawaida kwa jamii. Wahudumu wanapeana huduma ya kwanza ili kuokoa waadhiriwa. Linafanya na shirika.

Ni hatua zinazochukuliwa haraka kukabiliana na janga la maji. Katika juhudi za kuokoa maisha, kupunguza madhara, na kurejeshea hali ya kawaida kwa jamii. Wahudumu wanapeana huduma ya kwanza ili kuokoa mwathiriwa kutokana na janga lile.

Hatua zinazochukuliwa kupigana na janga hasa la njaa ambapo idadi kubwa ya watu hawana chakula cha kutosha kwa muda mrefu ikisababisha utapia mlp,magonjwa na vifo. Lori za shirika zinabeba misaada ya chakula, kupanga utoaji wa msaada ili kila mtu apate chakula.

Ni hatua zinazochukuliwa haraka kukabiliana na janga la moto, katika juhudi za kuokoa maisha, kupunguza madhara na kurejesha hali ya kawaida kwa jamii. Wahudumu wanapeana huduma za kwanza, ili kuokoa mwadhiriwa, linafanywa na shirika.

Hatua zinazochukuliwa haraka kukabiliana na janga la mafuriko. Katika juhudi za kuokoa maisha, kupunguza madhara na kurejeshea hali ya kawaida kwa jamii. Wahudumu wanapeana huduma ya kwanza ili kuokoa mwathiriwa. Inafanywa na shirika kuu la Msalaba Mwekundu.

Eneo la ardhi lililoinuka juu kwa jina kilima. Ambazo ni sehemu za kijiografia duniani. Zilizoundwa na nguvu za kijiolojia. Ni chanzo cha mito, huwezesha kilimo cha mteremko, makazi ya viumbe, utalii na mandhari nzuri, huleta chagamoto kama mmonyoko wa ardhi, mporomoko wa udongo, na uharibifu wa mazingira.

Ukulima wa mboga ya majani yenye virutubisho vingi kama madini ya chuma. Inakua vizuri kwenye hali ya baridi kiasi hadi wastani lakini inaweza isitenganishe joto kidogo, udongo wenye rutuba nyingi, tifutifu na uliotuamisha maji. Inakua haraka hivyo kutoa mapato ya haraka na kusaidia katika lishe bora na familia.

Kibandiko kinachotumika kukusanya taka kabla ya kupelekwa kwenye dampo la kutupia. Inatumika nyumbani shuleni, hospitalini na maofisi ya umma. Husaidia kuweka mazingira safi na kupunguza uchafu, kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Barakoa ni kifaa kinachovaliwa kwenye uso, haswaa kufunika mdomo na pua kwa ajili ya kujikinga na vumbi, Kuzuia kuenea kwa magonjwa yanayoambukizana kama mafua. Nayo maalum ya kusafisha mikono kwa kuuwa vijiidudu bile kutumia maji.

Ni sehemu muhimu za mfumo wa afya zinazosaidia katika utoaji wa huduma bora za watu, husaidia kuboresha afya ya jamii, kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika, huweza kutoa huduma za haraka na dharura na kuzuia dhibit kwa magonjwa.

Huduma inayolenga kuboresha afya ya jamii kwa kifikia watu ambao hawana uwezo wa kuzipata kwa rahisi .Ina lengo la kuelimisha, kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza, kutoa chanjo, kugundua ili kutibu mapema pamoja na kuboresha shibe ya jamii. Inatolewa na kampuni ya Amref.

Ni miundo na huduma zinazotumika kutoa matibabu za afya na ustawi kwa jamii ili kuboresha afya, kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika, kuogeza tija ya kuichumi kwa kuwa watu wanabaki na miili yenye uzima na kutoa ajira kwa wahudumu wa afya na wafanyikazi wengine.

Ni sehemu muhimu yenye vifaa vya afya zinazotumika katika utoaji wa huduma bora kwa watu, husaidia kuboresha afya ya jamii, hupunguza ungonjwa vinavyoweza kuzuilika, kupewa huduma za haraka na dharura na kusaidia kuzuia kudhibiti magonjwa.

Kiti cha magurudumu kinachotumika kumsaidia mtu mwenye mahitaji maalum kama shida ya kutembea kutokana na ulemavum, inasidia usafiri wa watu shuleni, kazini, hospitalini ili kuborsha hali yake ya kimaisha, kuwapa heshima, uhuru, fursa ya kushiriki shuguli za kijamii bila ubaguzi.

Kuelimisha watu kuhusu hali ya akili, jinsi ya kuitunza na kuondoa unyanyapaa. Wanaokunbwa na matatizo ya aina hii, huuzisha amani ya ndani, uwezo wa kufikiria na kufanya maaumuzi sahii, uhusiano mzuri na wengine pamoja na kukabiliana na changamoto za maisha kwa njia nzuri.

Masomo kuhusu afya ya akili ambapo watu huelimishwa jinsi ya kutumia kuondoa unyanyapaa kwa wanaokumbwa na matatizo ya aina hii. Huhusisha amani ya ndani, uwezo wa kufikiria na kufanya maamuzi sahihi, uhusiano mzuri na wengine pamoja na kukabiliana na changamoto za maisha kwa njia inayofaa.

Ni dawa ya virutubisho inayouzwa jini ya daktari na mjasiri mali ya Amerikani inaotabulika kwa kuuza na kukuza bidhaa za afya, ina malingo ya kuongeza kinga ya mwili kusaidia afya ya moyo na mishiba , kuboresha mungengenyo wa chakula, kusaidia afya ya ngozi, nyweli na meno.

Dawa inayotumika kupunguza maumivu na kushusha homa kwa kuzuia kemikali za mwili zinazohusiana na maradhi yenyewe. Haina mathara ikiwa imetumika kwa kipimo sawa, lakini ikizidishwa inaweza kuharibu ini na kusababisha kifo.

Dawa za kirubutisho cha mafuta zinazotengenezwa kwa njia za kiteknolojia na kisayansi. Inalinda ngozi, seli za mwili dhidi ya madhara redikalihuru, kusaidia kinga mwilini, mishipa ya damu, kusaidia kuona.

Dawa inayotumika kupunguza maumivu na kushusha homa kwa kuzuia kemikali za mwili zinazohusiana na maraddhi yenyewe. Haina madhara ikiwa imetumika kwa kipimo sahihi lakini ikizidishwa inaweza kuharibu ini vibaya sana na kusababisha kifo.

Mchakato wa kuwapa watoto chanjo ili kuwezesha miili yao kujenga kinga dhidi ya magonjwa flani. Inaandaliwa na wahudumu kwa kuziingiza miilini kupitia kwa midomo ya watoto. Ni hatua mojawapo ya kulinda jamii, kupunguza vifo, kukomesha magonjwa na maradhi ili kuokoa gharama za matibabu.

Dawa la tiba linaloshughulikia watoto wachanga yanayopeanwa na daktari aliyehitimu kutibu kuchunguza na kushauri kuhusu afya. Huanzia kuzaliwa hadi ujana. Ni chanjo za kuzuhia magonjwa kama polio, zuhurua na rubela bamoja na tiba zake, huhakikisha ukuaji bora.

Tawi la tiba linaloshughulikia watoto wachanga yanayopeanwa na daktari aliyehitimu kutibu, kuchunguza na kushauri kuhusu afya kuanzia kuzaliwa hadi ujana. Ni chanjo za kuzuia magonjwa kama Polio, Surua na Rubella pamoja na tiba zake. Uhakikisha ukuaji wenye afya bora.

Taaluma ya matibabu, inayowezesha kutibu na kurekebisha majeraha, yanayotokana na michezo au mazoezi. Husaidia kuimarisha utendaji wa wana michezo, kupona haraka baada ya majeraha, kutoa ushauri na kuwaelimisha. Inatolewa na wataalam kwa wachezaji.

Mchezaji wa mpira wa kandanda wa jezi nambari kumi amepata majeraha. Mtoa huduma ya kwanza anamshughulikia mguuni mwake. Kando yao machela ya kumbebea muumiaji.

Ni tawi la tiba, linalohusikana na matibabu, kuzuia utuzaji wa majeraha yanayotokana na michezo. Kuboresha afya , utendaji wa wana riadha .Mwanamke anapokea tiba kutoka kwa daktari wa kiume .

Mmea wenye uwezo wa kuponya uliotumika kikale kutoa tibu za kienyeji kabla ya kuanza kutumika kwa dawa za kisasa. Hutibu magonjwa kama mapua, kikohozi, kuharisha na kuongeza nguvu mwilini.

Miti inayotumika kutengenezea dawa za asili kwa kutibu magonjwa mbali mbali mangome, mizizi, majani, maua au matunda yake hutumika katika tiba za jadi kama mafua, maumivu ya tumbo na kichwa. Inapunguza gharama ya matibabu kuhufadhi utamaduni na kuongeza kipato.

Mmea wenye majani mabichi yenye utovu. Inayotumika sana katika afya kutengeneza dawa za asili, urembo kwa kusaidia kuondoa mbaa, kuunda bidhaa za viwandani kama sabuni, mafuta ya ngozi. Huhitaji maji kidogo, inakua haraka, hata bila mbolea.